Wanawake wawili, wote wamevalia barakoa, wanashirikiana. Mmoja ameketi akiwa amevalia nguo za kitamaduni na anaonekana akipokea au kujaza fomu kutoka kwa yule mwingine aliyesimama. Nyuma yao, watu wengine wanaonekana wamekaa.

Mgonjwa kitandani akiwa amezungukwa na wahudumu wawili wa afya; waliovalia mavazi ya kujikinga. Mashine ya kufuatilia mpigo wa moyo, na viashiria vingine vya afya inaonekana nyuma.

Mgonjwa amelala kitandani, mkono wake ukiwa na vifaa vya matibabu, ikiwemo mshipa wa dripu na mpimaji wa shinikizo la damu. Kando yake kuna mashine ya kisasa ya matibabu, labda ya kupima vigezo muhimu vya mwili.

Mwanamke akishikilia mtoto mchanga, mwingine amevaa hijabu ya kijani. Watu wengine wanaonekana nyuma. Mwanaume amevaa shati la bluu. Wamekaa kwenye benchi nyekundu. Inaashiria utunzaji wa watoto.

Mwanamke akipokea chanjo kutoka kwa mtu wa huduma za afya ndani ya chumba. Anachomwa, ameketi kwenye kiti. Amevaa barakoa na nguo za kitamaduni. Mtu wa huuma amevalia shati jeupe na sketi nyeusi. Kando yao kuna sanduku kubwa la kubeba chanjo.

Muuguzi akimpa sindano mtu mmoja. Wote wawili wamevaa barakoa. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa, pia wakiwa wamevalia barakoa. Inaonekana ni kampeni ya chanjo au utoaji wa huduma za afya.

Kundi la watu wakiwemo watoto, wamekusanyika karibu na kitanda chenye chandarua kipya, kimefungwa kwenye fremu ya chuma mandhari inaonekana kuwa jijini, mimea na majengo ya kawaida yanaonekana nyuma.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini miguu yake imevunjika na imefungwa bendeji na vyuma vya kutegemeza. Amefunikwa na blanketi nyekundu yenye miraba, juu kuna vyombo vya maji na vikombe. Mazingira yanaonekana kuwa safi.

Watu wengi wamekusanyika barabarani kwa ajili ya maandamano. Wameshikilia mabango menfi makubwa yanayosema love your eyes . Bango lingine linasema Moi Teaching and Referral Hospital . Inaonekana ni kampeni ya uhamasishaji. Wengine wamevaa koti nyeupe.

Mwanamke ameketi kwenye kiti, akipimwa shinikizo la damu na mhudumu wa afya. Amevaa kofia na barakoa. Nyuma yao kuna nyumba ya kitamaduni. Anga ni bluu na lina mawingu meupe.

Wanawake wawili wako mbele ya kliniki ya rununu inayoitwa Beyond Zero Mobile Clinic . Mmoja amevalia shati jeupe na mwingine amevalia nguo nyeusi. Lengo la mradi huu ni inspiring action, changing lives . Kliniki hii ni gari kubwa linalotoa huduma za afya popote inapohitajika.

Kliniki ya simu Beyond Zero ikitoa huduma. Watu wengi wamekusanyika karibu wakisubiri msaada. Lori kubwa jeupe limepaki. Nembo ya msalaba wa buluu inaonekana wazi. Hali inaonyesha huduma ya jamii.

Kliniki ya rununu ya beyond zero yenye ngazi. Watu kadhaa wamesimama karibu nayo, baadhi wanashuka ngazi. Kliniki hii ni ya huduma za afya. Wahudumu wapo tayari kufanya kazi.

Kliniki ya rununu ya beyond zero . Watu wengi wakiwemo wanawake na watoto, wamekusanyika karibu na gari kubwa. Wengine wanaonekana kuingia ndani. Huduma za afya zinatolewa kwa jamii. Ni jitihada muhimu za kuboresha maisha.

Daktari akimhudumia mgonjwa, Dawati limejaa dawa mbalimbali. Watu wanasubiri kuhudumiwa. Huduma hii ya afya inatolewa nje. Kuna bendera ya kampeni fulani. Wengine wameketi kwenye viti. Mazingira yanaonekana shughuli za kijamii.

Gari kubwa jeupe la kliniki ya rununu ya beyond zero lina milango iliyofunguliwa na ngazi za kupandia. Mabango mawili ya Go Bank yenye rangi ya kijani yamesimama kando. Eneo lina udongo mwekundu. Inaonekana ni tukio la kijamii.

Lori jeupe lililobadilishwa kuwa kituo cha afya cha kutembea. Imepambwa kwa ribbon nyekundu na nyeupe. Upande wa gari umeandikwa, hatua kwa afya bora. Linaonekana kuwa limeegeshwa chini ya mti na kuna ngazi nyeusi inayoelekea kwenye mlango wake.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa. Daktari haonekani vizuri. Amavaa kinga nyeusi na anatumia vifaa vya meno kuchunguza mdomo wa mgonjwa. Mgomjwa amefungua mdomo wake; meno yake yakiwa meupe. Inaonekana kama ziara ya kawaida.

Picha mbili za meno zikionyesha matokeo ya kusafisha. Picha ya juu inaonyesha meno chafu, ya chini inaonyesha meno safi. Tofauti ni dhahiri. Inaonyesha afya ya kinywa ambayo ni muhimu.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa ,amevaa koti jeupe, barakoa na kinga . Mgonjwa amelala chini mdomo wake ukiwa wazi. Daktari ana kifaa mkononi mwake. Chumba kinaonekana kuwa kliniki ya meno.

Chumba cha daktari wa meno, kina kiti kikubwa cha rangi ya bluu katikati. Kuna vifaa mbalimbali vya meno vilivyopangwa vizuri karibu nacho. Rangi ya kuta ni ya bluu na kuna pazia la bluu kwenye dirisha. Droo za mbao na sinki ndogo zinaonekana upande wa kulia.

Mtu akitumia kijiti kusafisha meno yake. Mdomo wake umefunguliwa kidogo na meno yake ya mbele yanaonekana wazi yakiwa meupe. Ngozi yake inaonekana nyeusi na kuna masharubu mafupi juu ya mdomo wake. Tukio zima linaonyesha shughuli ya usafi wa kinywa.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Amevalia koti jeupe, barakoa na glovu, akichunguza kinywa cha mgonjwa, aliyeketi kwenye kiti maalum cha meno. Dirisha linaonekana nyuma likitoa mwanga.

Meno kabla na baada ya matibabu. Sehemu ya juu inaonyesha meno yenye madoa na uchafu. Chini meno inaonekana meupe na safi zaidi zikiwakilisha kuboreshwa kwa afya ya kinywa. Ni mfano mzuri wa umuhimu wa usafi wa meno

Mwanamke anatabasamu kwa furaha. Meno yake meupe yanaonekana. Ngozi yake ina rangi nyeusi iliyong'aa. Nywele zake ndefu ni zikiwa zimelala begani. Meno yake meupe inaashiria afya njema ya meno.

Vifaa vya daktari wa meno. Tunaona kioo kidogo, ndoana, kibano na sindano, vyote vimekuwa vimewekwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza ya bluu. Vifaa hivi hutumika kwenye kliniki ya meno kwa ajili ya uchunguzi na matibabu.

Vifaa mbalimbali vya daktari wa meno. Tunaona brashi, kioo kidogo na zana zingine zenye ncha kali. Vifaa hivi vyote vimetengenezwa kwa chuma.

Jino la mbele limefunikwa na gundi nyeupe inayofanana na tope. Inarekebishwa. Mswaki mdogo wa bluu inatumika. Inaonyesha afya ya kinywa.

Hatua nne za matibabu ya meno. Juu kushoto na kulia, meno yanaonekana kuwa na mapengo na rangi isiyofaa. Chini, kushoto na kulia yamerekebishwa na kuonekana yakiwa nadhifu, meupe na yamepangika vizuri.

Kioo cha meno, zana ya meno yenye ncha na jino bandia la kisasa. Zana hizi zimepangwa vizuri juu ya uso ya rangi ya bluu. Inaonekana ni vifaa vya daktari wa meno.

Lori jeupe la UPS lenye bendera ya Delivering Humanitarian Relief mbele. Kuna lori zingine zinazojipanga nyuma yake barabarani. Inaonyesha usafiri wa masafa marefu.

Mafuriko makubwa yamefurika mtaa mzima. Nyumba za mabati zimezingirwa na maji machafu. Baadhi ya nguo zimetundikwa nje zikiwa zimelowa. Watu wawili wanatembea ndani ya maji haya ya rangi ya kahawia.

Kundi la watu wamesimama kwenye maji ya mafuriko yenye matope, yaliwafikia magoti au kiuno. Watu hawa wanaonekana wakiwa katika eneo la makazi duni ambapo nyumba zimejengwa kwa mabati.

Muokoaji wakati wa mafuriko makubwa. Watu wawili wakiwemo mmoja aliyevaa koti la kuokoa maisha, wamebeba na waokoaji wawili waliovaa sare. Maji ya mafuriko yana rangi ya kahawia na nyumba zilizoharibika zinaonekana nyuma.

Eneo lililoadhiriwa na mafuriko. Watu watatu, wawili wao wakiwa wamevalia vesti nyekundu za msalaba mwekundu, wamebeba masanduku meupe na ya kijani kwenye maji yaliyotuama. Majengo ya kawaida yanaonekana nyuma. Hali inaonekana kuwa ngumu.

Mwanamke amebeba gunia kubwa kichwani. Mwanaume mwingine aliyevaa barakoa na fulana ya bluu anamsaidia. Nyuma yao kuna watu wengine wameketi chini. Mazingira yanaonekana kuwa ya ukame, labda kambi ya wakimbizi.

Gari jeupe la msaada la shirika la msalaba mwekundu limeegeshwa mbele ya jengo. Bendera nyeupe yenye msalaba mwekundu inapepea juu ya gari. Jengo nyuma linaonekana kama hoteli au maktaba, anga linaonekana wazi.

Kundi la watu wengi wamekusanyika, wawili wanasaidia mwanamke kuvuka eneo lenye maji mengi. Mmoja amevaa koti jekundu lenye alama ya Msalaba Mwekundu na akionyesha msaada wa kibinadamu. Wote wanaonekana kuwa katika hali ngumu.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevaa fulana za usalama za rangi ya manjano na bluu. Baadhi yao wamevaa kofia ngumu za bluu. Wengine wamevalia hijabu. Wanaonekana wamesimama nje labda kwenye eneo la ujenzi.

Watu wengi wamekusanyika nje wakisikiliza wanaonekana wanakijiji. Kuna wanawake wawili mbele, mmoja amevaa fulana yenye maandishi nutrition volunteer . Inaonekana kama mkutano wa jamii kuhusu lishe.

Moto mkubwa usiku. Mioto mikali inaonekana ikiteketeza majengo. Watu wawili wakiwa wamevaa sare za uokoaji wamesimama mbele wakiangalia. Mmoja wao ananena na shirika la msalaba mwekundu. Ni tukio la kutisha na hatari sana.

Eneo la mafuriko makubwa, watu wawili wamevalia jaketi za kuokoa maisha, wanajaribu kusaidia katikati ya uchafu na maji machafu. Nyumba zimebomolewa na vitu vimetawanyika kila mahali, hali inaonekana kuwa hatari.

Kundi la watu wakiwa kwenye eneo la maafa. Majengo yaliyoharibika yanaonekana nyuma huku baadhi ya watu wakivaa jaketi za usalama. Kambi la wanajeshi inaonekana upande wa kushoto ikionyesha juhudi za uokoaji.

Wazima moto wanne wakiwa kazini wamevaa sare zao za kujikinga na kofia ngumu wengine wakiwa na barakoa. Mmoja wao anatumia kifaa kufungua mlango huku moshi ukionekana kutoka ndani.

Wazima moto wawili wakiwa wamevaa sare zao kamili na kofia za bluu. Mmoja wao amebeba bomba la maji. Wazima moto hawa wanaonekana kuwa tayari kwa kazi yao. Nyuma yao kuna gari la zima moto.

Jengo pana safi iliyopakwa rangi ya manjano ina nguzo kadhaa. Ndani yake kuna viti na meza chache. Watu wachache wameketi, wengine wamesimama. Kuna wahudumu wa afya.

Ndani ya ofisi au kituo cha afya. Kuna kabati kubwa la chuma lenye vitabu juu yake. Milango ya buluu imefunguliwa kuelekea chumba viwili. Chumba cha pili kina meza na viti. Mabango yameandikwa ukutani.

Microscope nyeupe inaonekana meza. Karatasi kadhaa zimeandikwa zimeenea mbele. Sanduku ndogo jeupe lipo karibu. Bango lenye maelezo linaoonekana nyuma. Hali ya maabara inaonekana yenye kazi nyingi.

Jokovu mbili nyeupe zilizopangwa moja juu ya nyingine zina uchafu na zimezeeka. upande wa kushoto kuna chungu kikubwa cha metali, chuma kinachoonekana kuwa maabara au eneo la kuhifadhia na vifaa vingine vinaonekana kwenye meza ya kulalia.

Duka la dawa lenye rafu nyingi zilizojazwa dawa na vifaa vya matibabu. Rafu ni nyeupe na kuna vikapu vya bluu . Dirisha kubwa linaonekana upandew wa kulia. Mezani kuna vitabu na nyaraka mbalimbali. Kiti kimoja kipo.

Mtu amevaa koti jeupe. Anachungulia ndani ya jokofu. Yuko katika chumba chenye ukuta wa rangi isiyo na mng'ao na dirisha kubwa. Nje kuna majengo mengine. Vifaa vingine vya chuma vinavyoonekana pembeni vikiashiria hospitali.

Kabati ya rununu inayotumika hospitalini ina drowa nyingi zenye rangi nyeupe na vishikio vyekundu. Vingine vimefunguliwa kidogo zikionyesha vitu vilivyohifadhiwa ndani. Juu yake kuna chombo cha njano na chuma cha kusimamisha . Pia kuna mapipa mawili ndogo ya taka taka yaliyounganishwa upande mmoja.

Chati mbili za kupima uwezo wa kuona zinatumika na madaktari wa macho. Zote zimeangazwa na zina herufi za ukubwa tofauti. Chati ya kushoto ina herufi kubwa na ndogo na ile ya kulia ina herufi zinazofanana na E. Zimeunganishwa na waya.

Chumba cha uchunguzi wa macho. Kuna kifaa cheupe kikubwa cha matibabu na viti viwili vyeusi. Pazi la blue linaonekana kwa mbali na miguu ya mtu imekaa kwenye kiti. Sakafu ina vigae vilivyopangika vizuri.

Chumba chenye vifaa vya matibabu. Kifaa kikubwa cheupe kipo katikati, kinaonekana kama mashine ya x-ray . Pia kuna meza ya kompyuta upande wa kushoto. Sakafu imefunikwa kwa vigae.

Mikono imeshika sindano na chupa ya dawa. Nyuma kuna vyombo vya plastiki labda kwa ajili ya kutupa taka za kimatibabu. Mazingira yanaonekana kama maabara au kliniki. Rangi ya kijani na nyeupe inatawala.

Kifaa cha kielectroniki kinachoitwa digiten spro kinachotumika kwa matibabu kina vifungo vya kudhibiti kiwango cha nguvu, skrini ndogo na vifungo vya kuchagua. Nyaya nyingi nyeusi na nyekundu zimeunganishwa kwenye kifaa ya mbao. Kuna plagi ya umeme na viunganishi vingine.

Mashine ya kuua vijidudu inayo tumika katika mazingira ya matibabu au maabara. Imetengenezwa kwa chuma kinacho ng'aa ina vifungu na kipimo cha chini. Kifaa hiki kinaonekana imara. Mpi mweusi aonekane upande wa mbele.

Rundo ya mirija ya sampuli za damu, kila moja ikiwa na kofia nyekundu. Mirija hiyo imepangwa katika vifurushi vinne na kila kifurushi kimepangwa kwa plastiki.

Mashine kubwa ya maabara, inayotumika kwa uchunguzi wa kimatibabu, ikiwa na jina wumaktaa mia moja. Imewekwa kwenye meza katikati ya chumba cha maabara chenye vifaa vingi.

Ndani ya chumba, una trolley la hospitali na vifaa mbalimbali. Ina nguo safi na vifaa ya matibabu kama vile mireja na chupa. Chini yake kuna mizani ya kupima. Sakafu, inavigai safi, na ukuta una bango la usimamizi wa nguo. Milango ina rangi ya waridi, inaonekana kuwa wodi.

Mtu anapita mlango wa kioo na chuma. Yuko ndani ya jengo lenye kuta za rangi ya manjano na sakafu ni vigae vyeupe, kuna nuru inayoingiza kutoka nje, anaonekana kuvaa nguo za kawaida, jengo linaonekana kama benki au hospitali.

Mwanamke amekaa chini, ameshika kichwa chake. Mawazo mengi yanamzunguka. Anaonekana kuwa na wasiwasi au msongo wa mawazo. Michoro inayamzunguka inaonyesha machafuko. Hali hii inaonyesha shida ya kiakili.

Bio nutrition vitamin D three yenye inaweza kusaidia msongamano wa mifupa, kinga ya mwili, kuboresha hisia, ulinzi wa seli, na afya kwa jumla. Zimo vidonge hamsini vya mboga, kiboreshaji cha lishe.

Sanduku la Health aid vitamin E lina miligramu 134 asilia na halina gelatine . Kwenye sanduku kuna vidonge sitini vya mboga. Ni kirutubisho cha chakula. Maelezo mengine yanapatikana kando.

Pakiti ya dawa iitwayo ibugesic . Sanduku lina rangi ya njano na lebo nyeupe. Picha ya baba na mtoto imechapishwa mbele. Maelezo ya matumizi na hifadhi yameandikwa upande. Chupa ina ujazo wa mililita 60.

Mikono miwili mmoja unaonekana kupakwa wino .Kidole cha mkono mmoja kimepakwa rangi ya zambarau. Mwingine unashikilia kalamu inayotumika kupaka. Inaonekana kama shughuli ya kupiga kura. Hilo ni ishara.

Mtoto mchanga amelala juu ya blanketi la miraba. Mikono ya mtu mzima inaonekana ikimshikilia, labda ikimvalisha au kumtunza. Kwa mbali kuna meza yenye vitu ikiashiria kuwa wako hospitalini au nyumbani. Anaonekana mdogo sana na dhaifu.

Mwanamke ameketi mbele ya kundi ya watoto wadogo. Wamekaa chini wakimskiza kwa umakini. Ukuta nyuma yao umetengenezwa kwa matofali ya udongo na mlango wa bluu umeonekana. Wote wanaonekana kushiriki.

Mkono wa daktari ukiwa umefunikwa kwa kinga, unachukua sampuli ya damu kutoka kidole. Mgonjwa ameshikilia mkono wake wazi. Hali hii inaashiria upimaji wa afya. Udhalimu unaonekana, lakini huduma inatolewa.

Eneo la kuchotea maji, ambapo mwanamume amesimama akijaza maji kwenye madumu matatu ya njano. Amevaa barakoa nyeupe ,kama ilivyo kwa mwanamke alionekana ndani ya jengo ,ambaye pia ana barakoa. Nyuma ya mwanamke kuna madumu mengine ya njano yaliyopangwa.

Chumba cha mazoezi au kituo cha mazoezi. Kuna vifaa mbali mbali vyenye vya kuinua vyuma na mipira ya mazoezi. Vitu vimepangwa vizuri kwenye rafu. Madirisha makubwa yanaonyesha nje yenye miti, sakafu inaonekana safi.

Miguu iliyovimba. Sehemu ya chini ina rangi nyeusi. Ngozi inaonekana imebadilika rangi. Inaonekana kuna jeraha mbaya. Inaashiria uvumilivu mkali.

Mchezaji amekaa chini akitibiwa. Mguu wake unafunikwa kwa bendeji. Vifaa vya matibabu viko karibu. Hali inaashiria jeraha. Kifua cha machungwa kiko kando. Inaonekana amepata majeraha uwanjani.

Kifaa cha mazoezi ya viungo, rangi yake ni nyeusi. Kina kiti sehemu ya kuwekea miguu na uzito. Mikanda nyekundu pia inaonekana. Kinatumika kujenga misuli na nguvu, ni muhimu kwa afya njema.

Mtu ameshika mpira wa kikapu na begi la michezo la Nike. Lina alama ya kijani. Yuko kwenye uwanja wa mpira wa kikapu. Unaonekana kuwa na mistari nyekundu wenye sa- sakafu ya mbao. Amevaa fulana nyeupe.

Mwanamke anashikilia goti lake. Mwanaume anamwangalia na kumshika mguu. Wamevaa nguo za mazoezi. Wako kwenye njia iliyojengwa msituni.

Mti mkubwa, wenye majani mengi na matunda ambayo yameanza kukomaa, yakiwa bado yameungana na matawi. Mwanga wa jua unapita katikati ya majani, ukiunda vivuli vya mwangaza. Huu ni mti wa asili, labda mti wa matunda kama parachichi au tunda lingine. Mazingira yanaonekana kiasili.

Mimea midogo ya kijani labda Rosemary's inaopandwa aridhini. Nyasi na matawi kafu yanaonekana nyuma. Jua linaonekana kuangaza mimea ikionyesha asili ya bustani. Udongo unaonekana wazi jini.

Mmea mwenye majani mapana ya kijani kibichi. Majani yanaonekana kua na umbo kama nyota, chini kuna mawe makubwa iliyolalia udongo. Jua linaonekana kuangaza mimea iyo.

Mmea wa nyanya wenye matunda mabichi. Matunda yamening'inia kwenye mti. Mmea unashikiliwa na gogo. Anga ni la bluu na mawingu yapo kidogo. Miti inaonekana kwa kando.